Kuna magari matano yaliyoegeshwa kwenye uwanja ulio na nyasi. Moja ni jeusi, mawili ni meupe, moja ambalo ni la aina ya Nissan, kisha kuna lingine lililoko pembeni aina ya Isuzu pickup jeusi. Kisha kuna lingine lililoko kando.

Hii inaonekana kuwa duka iliyobobea katika uuzaji wa mayai kwa sababu tunaona mayai yakiwa yamepangwa kwenye tray kadhaa na mengine yako chini ila tray za juu hazina mayai.